Kliniki hii inaonekana ikiwa imesimama nje na watu wameketi karibu nayo, wengine wakiwa wamevalia barakoa . Daktari au mhudumu wa afya pia amevaa barakoa na koti jeupe. Anasimama kwenye ngazi za kuingia kwenye kliniki.

Kliniki ya gari ya beyond zero imepakiwa. Watu kadhaa wamesimama ikiwemo wanaume na wanawake wengine wakishuka ngazi za gari hio. Kliniki hio ina nembo ya maandishi waziwazi pembeni.

Gari kubwa jeupe lenye nembo ya, beyond zero, na ishara ya msalaba wa afya ikitumika kama kliniki inayohamishika. Kundi la watu limekusanyika karibu na kliniki hio baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki wakingoja kupata huduma.

Kundi la watu labda maafisa ama wafanyikazi wapo kwenye mkutano mzungumzaji amesimama mbele karibu na mimbavi na wengine wamekaa kwenye viti wakifuatilia madirisha yanamapazia ya kijani kibichi.

Mabadiliko ya meno kabda na baada ya matibabu ya meno yanaonekana. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye kasoro au pengo, huku sehemu ya chini ikionyesha meno yaliyo rekebishwa na kuonekana vizuri zaidi baada ya matibabu.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume mwenye tabasamu, ikionyesha meno yake meupe yenye afya. Inaweza kuwakilisha afya ya meno au huduma za meno. Mwanaume huyu ana ndevu fupi na zilizonyolewa vizuri.

Mwanamme mmoja amefungua mdomo wake, na daktari wa meno anajaribu kuyaangalia meno yake. Daktari huyu amevaa glavu za samawati. Kando yao kuna kiti cha rangi ya samawati pia na magurudumu madogo.

Eneo la wazi lenye ardhi kavu yenye udongo mwekundu na mimea michache ikionyesha hali ya ukame au mazingira ya ufungaji. Kuna kundi la mbuzi wenye rangi nyeupe na kahawia wakitembea au wakisimama kwenye ardhi hiyo.

Eneo lililoharibiwa vibaya na moto na mabaki ya nyumba zilizoteketezwa zikionyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na mlipuko huo. Mwanaume mmoja ameketi katikati ya vifusi ikionekana akitafakari na huenda akihuzunika kutokana na maafa yaliyotokea.

Gari la kisasa la kubebea wagonjwa lipo wazi upande wa nyuma likiwa na vifaa vya ndani kama kitanda cha wagonjwa na vifaa vingine vya matibabu. Ndani, mwanaume aliyevaa sare ya wauguzi anawaelekeza wengine walio nje wanaosikiliza kwa umakini.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika karibu na magunia na vifurushi vyenye chakula au misaada mingine. Watu hawa wanaonekana kupokea au kusimamia usambazaji wa misaada. Wengi wao ni wanawake, na wameweza kubeba watoto migongoni mwao.

Mtu mmoja aliyesimama amevalia koti la rangi ya kijani kibichi lenye ujumbe wa kuhamasisha chanjo mtu huyu yupo katika eneo la wazi ambalo ni kituo cha chanjo au kambi ya matibabu watu wengine wameketi nyuma na pembeni jengo lina ngazi ya kuenda juu

Maji mengi yamejaa katika sehemu hii. Kuna watu wengi waume kwa wanawake. Kuna gazi ambayo imeekelewa karibu na jengo na mama mmoja anaoenekana akiokolewa huku wengine wakishikiliwa mikono.

Jengo lililoharibika au kuhama kutoka mahali pake likiwa limeegemea upande mmoja. Kuna miti iliyoharibika na uchafu unaonekana karibu na jengo hilo na ardhi inaonekana kama mchanga au udongo uliotawanyika.

Mwanamume mmoja anawahutubia watu kutoka jukwaani, mikono yake ikiwa imeinuliwa juu kuonyesha kusisitiza. Nyuma kuna bango kubwa linaloashiria sababu ya mkutano. Amevalia suti ya samawati, shati jeupe, na tai nyekundu.

Mtu anaosha mikono kwa kutumia kituo cha msingi cha kunawia mikono ambacho ni chombo cha plastiki safi kilichojazwa maji. Bomba na stendi ya mbao inayounga mkono. Mtu huyu amebeba mkoba unaoning'inia.

Chumba kilicho karibu na kabati la chuma kinachofana na kabati la faili, au kuhifadhia vitu. Na juu yake kuna vitu vingine vidogo. Karibu na kabati kuna mlango ulio wazi unaoelekea kwenye chumba kingine chenye meza, viti na dirisha.

Kifaa maalum cha kimatibabu kinachotumika kutoa mazingira salama na yanayodhibitiwa kwa watoto wachanga, waliozaliwa kabla ya muda au wale walio wagonjwa mahututi. Inasaidia kudumisha hali bora ya joto, unyevu unyevu na viwango vya oksijeni hivyo kumwezesha mtoto kupona kwa utulivu na ulinzi wa hali ya juu.

Miundo miwili ya kukimbilia imewekwa ndani ya chumba cha mazoezi ya viungo au idara ya tiba ya mwili. Vifaa vingine vya matibabu au mazoezi vipo pia na madirisha yana mapazia.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kufuatilia afya ya mgonjwa. Kifaa hiki hufuatilia vigezo mbalimbali vya afya ya mgonjwa kama vile mapigo ya moyo, shinikizo la damu na viwango vya oksijeni mwilini.

Mfanyakazi wa afya anampatia mwanamke sindano labda chanjo au matibabu mengine. Mwanamume amevalia sare ya samawati na stethoscope shingoni pamoja na glavu nyeupe. Mwanamke amevaa nguo nyeusi akipokea sindano mkononi.

Mwanamke aliyevaa hijabu amelala kwenye kitanda cha wagonjwa huku akikaguliwa na mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara na glovu. Mwingine amesimama karibu. Vifaa vingine vya matibabu kama vile na chumba cha faragha chenye kigawanyiko viko katika kliniki hii.

Wanawake wawili wamekaa mezani wakifanya mazungumzo. Mwanamke mmoja amevaa sare ya samawati ya wahudumu wa afya. Kwenye meza kuna karatasi na vifaa vingine na nyuma yao vipo vitu kama vyombo vya kuhifadhia maji. Mazingira haya ni ya kituo cha afya.

Wodi ya hospitali ina wagonjwa kadhaa wakiwa wamelala kwenye vitanda na mhudumu wa afya amesimama karibu na kitanda kimoja. Mgonjwa amevaa barakoa. Mhudumu wa afya amevaa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa na glovu. Mazingira ni ya hospitalini.

Mtoto mchanga amelala kitanda kilichotandikwa shuka au blanketi la kahawa hospitalini akipokea matibabu. Mikono ya mtu mmoja inaonekana ikimhudumia mtoto, labda ikibadilisha nguo au kumchunguza.

Mhudumu wa afya ameshika kalamu. Mtoto mdogo ambaye amebebwa anaonekana akishikwa kidole cha mwisho na mhudumu. Mhudumu huyo anampaka mtoto rangi kwenye kidole baada ya kupewa chanjo. Kwenye shingo ana kamba ya samawati.

Daktari mmoja anaonekana akimpa mtoto chanjo. Mtoto huyu amebebwa na mamake. Wazazi wengine pamoja na watoto wao wanangojea kuhudumiwa pia. Wazazi na madaktari wamevaa barakoa.

Wanafunzi wa shule wakiwa wananawa mikono kwenye vituo vya kunawia mikono vilivyowekwa nje ya jengo la shule. Vituo hivi vya kunawia mikono vinaonekana kwa ndoo za kijani zenye mabomba na zimesimama juu ya stendi.

Mwanariadha akiwa ameketi chini kwenye uwanja wa riadha. Akionekana akiumia au akipata maumivu. Labda kutokana na jeraha la michezo au uchovu mwingi. Uwanja huu ni wa rangi nyekundu na mistari mieupe.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Baadhi yao wamevalia nguo za ngozi au manyoa huku wengine wakiwa na kofia au vilemba. Wameshika vijiti virefu. Miti na mimea ipo katika mandhari ya nyuma yao.

Bidhaa mbalimbali za dawa za jadi za Kiafrika au mimea ya asili imepangwa kwenye kitambaa chini. Bidhaa hizi ni pamoja na mimea mbalimbali iliyokaushwa, mizizi, maganda ya miti, na vitu vingine vinavyotumika katika tiba asilia.